Mkono mweusi unashikilia noti ya fedha ya Kenya yenye dhamani ya shilingi elfu moja, noti hiyo ina rangi za kijivu, kahawia na nyeupe na ina picha ya jumba la bunge la Kenya ikionyesha sehemu ya mbele ya noti hiyo.

Samaki wakukaangwa wametandzwa juu ya meza ya chuma yenye umbo wa mstatili. Wakiinonekana wamepangwa kwa wengi na baadhi wakiwa juu ya wengine. Sehemu ya mbele kuna vipande vya nyama , vilivyo chomwa au kukaangwa vikiwa na rangi ya uthurungi iliyoiva vizuri.

Gari aina ya Toyota Hiace ile imepakwa rangi ya fedha limesimama kwenye eneo la maegesho ya kokoto chini ya anga lenye mawingu machache, magurudumu yake meusi yenye mipira mipana yamefungwa ring za rangi ya shamba.

Magari yamepangwa kwa mstari nadhifu kwenye maegesho ya wazi yenye lami yenye unyevunyevu dalili ya mvua iliyonyesha hivi karibuni, rangi mbalimbali kama nyeupe, samawati, nyekundu, kijani na fedha zinaonekana kati ya magari.

Mchoro wa matangazo unaonyesha daktari ya akiwa kwenye dawati lake, akiwa na stethoskopu shingoni na tabasamu usoni. Akitumia kompyuta huku mwangaza wa asili ukiingia dirishani. Juu kuna maandishi makubwa ya health insurance , yakifuatana na alama za tiktoramu zikielezea vipengele mbali mbali kama bima, kinga na sera ya bima.

Mstari wa magari mapya yamepangwa kwa mtindo wa kuvutia kwenye maagisho ya lami mekundu. Kila mojo likiwa limeelekezwa mbele kwa mpangilio safi. Rangi mbalimbali kama nyeupe ,fedha na nyeusi zinang'aa chini ya maganda wa mchanga.

Gari aina ya van la rangi nyeupe limeegeshwa chini ya paa pana lenye umbo la mvuringo. Gari linaonekana likiwa katika eneo la kisasa lenye ukuta uliochorwa kwa mistari ya rangi mbalimbali. Pembeni kuna masanduku ya taka yaliyoainishwa kwa ajili ya taka za kielektroniki na taka za kikaboni.

Magunda ya ndizi yamefungwa juu kwa kamba yakiwa yameshushwa kutoka dari la vibanda vya soko. Meza zimejaa matunda mbalimbali kama maembe, mapapai, mananasi na tikiti maji yaliyopangwa kwa wingi kwenye boksi na vikapu vya mbao.

Mapunde ya noti za elfu moja ya kenya Zimepangiliwa juu ya kitambaa jeupe , zikiwa ziimenyooka kwa sehemu kubwa huku zingine zikiwa zimejikunja kidogo. Kwenyo uso wa kila noti picha ya rais wa zamani Jomo Kenyatta inaonekana wazi.

Magari mbalimbali yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na miti mirefu ya kutendeza, kuonyesha mandhari ya asili. Watu wachache wanaonekana wakitembea kuelekea upande wa mahema meupe yaliyojengwa kwa mtindo wa kilele.

Mikono imeshikilia feni ya noti ya taifa moja la Kenya liliyopangwa kwa mpangilio kunaoonyesha wingi wake karatasi hizo mpya zina rangi ya angavu, maandishi ya neno Kenya na nambari kubwa ya dhamani.

Tangazo la kampuni ya Mayfair Insurance linaonyesha baiskeli iliyodondoka barabarani. Mbele yake kuna mtu aliyeketi chini akionekana ameumia. Ishara ya ajali isiyotarajiwa. Pembeni kuna ujumbe ulioandikwa kwa maandishi.

Vikuku ,shangaa na mikoba ya mikono vimepangwa kwenye vibanda vya mbao vilivyo funikwa kwa mabati. Bidhaa hivi vya mikono vina rangi angao kama njano, buluu, nyeupe na rangi za udongo zikionyesha ustadi wa usanifu wa kitamaduni.

Matunda mboga mbichi na nguo Zimepangwa Kwa ustadi sokoni chini ya paa la vibanda vya mti na mabati. Vitunguu pilipili nyanya na limau ndizi na kabechi vinaonekana Kwa uwingi kwenye meza za mbao pamoja na vikapu ya plastiki

Simu ya rununu inashikiliwa kwa mkono mmoja ikiwa imefungua programu ya kifedha inayoonyesha zalio la pesa kwa sarafu ya kenya. Zalio linaonekana pamoja na vya mawe ya hivi karibuni pale ikiwa ni malipo kwa watu au taasisi tofauti.

Mlango wa chuma wa rangi ya kijani kibichi umesimama wazi ikionyesha maandishi makubwa meupe ya wima yanayosomeka MPESA. Juu yake kuna namba na jina la mmiliki lililoandikwa kwa maandishi madogo. Ndani ya duka kuna bidhaa mbalimbali kama maziwa, vinywaji na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani.

Wanaume wawili wamesimama kando ya gari la umeme lililo kwenye jumba la maonyesho. Mmoja wao aliyevaa suti anashikilia kebo ya kuchaji na anaelezea jambo kwa mwenzake aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi. Gari ni jeupe la kisasa likiwa na muundo wa kuvutia.

Gari linaloonekana ni toyota hiace ambalo mara mingi hutumika kama matatu. Gari lina namba ya usajili KCN 709X na lina stika ya kasi ya juu upande wa nyuma pamoja na alama za kuakisi zinazohitajika kisheria kwa magari ya abiria.

Mabunda ya viatu vya mitumba ya wanaume na wanawake yamepangwa kwenye zulia la plastiki ya manjano sokoni. Aina mbalimbali za viatu vya michezo, buti na viatu vya kawaida vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa sakafu.

Mashine ya malipo ya kieletroniki ya Pesa Pal inashikiliwa kwa mikono miwili. Ikiwa imeandikishwa kiasi cha shilingi elfu sitini na mbili. Kadi ya visa ya rangi ya bluu inakaribia kwenye mashini kwa ajili ya malipo kwa njia ya kuguzwa.

Gari aina mbalimbali zimepangwa kwa mstari ndani ya jengo la kisasa lenye kuta za vioo. Sakafu ni safi na mwangaza wa asili unaingia kwa wingi kupitia madirisha makubwa. Mazingiria haya yanaonyesha ni sehemu ya kuuzia magari.

Tangazo ya kampuni ya Madison general insurance, inaonesha mwanaume aliyevaa mshipi wa shingo ishara kuwa amepata jeraha. Anaonekana kushika shingo kwa maumivu akiwakilisha hali halisi ya ajali, juu yake kuna maneno yanayosema we understand the importance of protecting your loved one .

Gari hili la kifahari yenye mwonekano wa nguvu ya wa kisasa, limeonyeshwa ndani ya jumba la maonyesho la magari, ikiwa kwenye mazingira safi na ya kisasa. Rangi yake nyeusi inayong'aa, inaongeza mvuto wa kifahari na umaridadi.

Mtu mmoja anatembea kwaenye njia nyembamba ya soko la mitumba, akiwa amembeba koti mkononi. Pande zote mbili Kuna meza zimejengwa mbalimbali zilizopangwa, huku zingene zikiwa zimetandikwa juu kwenye vibanda vya mbao.

Genzi zimepangwa upande wa kushoto, vitunguu vya zambarau katikati na nyanya upande wa kulia, vyote vikiwa kwenye vibanda vya mbao sokoni. Mchanganyiko wa rangi ya kahawia, zambarau na nyekundu unaifanya sehemu ya soko kuonekana ya kuvutia.

Meza ya mbao imejaa matunda ya aina mbalimbali kama vile machungwa, maembe, mapera na mananasi yakiwa yamepangwa kwa ustadi mbukwa. Ndizi nyingi zimeshikiliwa juu kwa kamba na kuning'inia kutoka paa la vibanda vilivyotengenezwa kwa miti na plastiki nyeusi.

Soko la matunda lenye shughuli mingi. Watu wakiendelea na ununuzi wao, huku wauzaji wakihudumia wateja. Meza na vibanda ,vimejaa matunda ya aina mbalimbali kama vile maembe, machungwa, ndizi na matunda mengine ya msimu.

Bodi za mabasi zenye rangi ya machungwa na moja nyeupe zimesimama kwa mstari ndani ya kiwanda ya kisasa chenye panya za chuma na kuta zenye madirisha makubwa ya kuingiza mwanga.

Mwanamke mwenye tabasamu angavu amevaa blausi ya manjano akiwa amesimama ndani ya jengo lililojaa mwangaza wa asili. Pembeni kuna maandishi ya Britam yenye ujumbe wa Your wellness is our priority

Ndizi ndogo zenye rangi ya manjano zimeninginizwa kwa kamba juu ya banda la mbao. Pembeni kuna mzinga mkubwa wa ndizi mbichi za kijani ukiwa umeshikiliwa kwa mti uliopigiliwa visu viwili. Chini kuna nyanya nyekundu zikiwa zimezungukwa na pilipili hoho za kijani.

Vikuku, mikufu na mapambo mbalimbali ya shanga vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Rangi mbalimbali kama machungwa, kijani na nyekundu zinachangamka kwenye nyuzi zilizofumwa kwa ustadi mahali ya juu.

Msururu Wa viatu vya michezo umepangwa Kwa mistari wima kwenye uwanja, Kila jozi ikiwa imeninginizwa Kwa kutumia kamba zake. Rangi mbalimbali kama Nyeupe, Nyeusi, Nyekundu Na Kijani kinajionyesha.

Vianzi vimepangwa ndani ya ndoo na kufunikwa kwa njia msongamano na nguo zingine zikiwa juu yake kama minara. Mbele yao kuna karoti zilizondaliwa kwa mpangilio wa mistari pamoja na pilipili hoho za kijani na matango machache pembeni.

Mwanamke mjamzito aliyevalia nguo nyekundu na amesimama akiwa na tabasamu, mbele ya bango la matangazo ya bima ya afya. Maneno kama budget, friendly maternity cover na benefits yameandikwa wazi kuelezea huduma ya wagonjwa wa kulazwa.

Njiani mbele ya maduka yenye rangi ya kahawia, samawati na kijani, mwanamke amevaa buibui nyeusi na hijabu ya rangi ya zambarau anapita kwenye njia safi ya lami. Mlango wa duka la M-PESA upo wazi ikionyesha biashara inayopatikana hapa.

Eneo la mbele la duka ndogo limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ustadi. Mifuko mikubwa ya unga wa Dola na Kifaru zimesongamana juu ya godoro la mbao upande wa kulia. Huku upande wa kushoto kuna kreti nyekundu ya CocaCola zilizojaa soda.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ya zamani ina picha ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya upande wa mbele. Juu kuna maandishi benki kuu ya Kenya na nambari ya noti upande wa kulia na wakushoto. Alama ya simba ipo kushoto chini pamoja na pia ya mlima Kenya.

Bidhaa mbalimbali za maziwa zimepangwa kwa mpangilio ndani ya jokofu la dukani ,vikiwa na vifungashio vyenye rangi tofauti kama buluu, nyeupe na waridi. Chupa vikopo na pakiti zenye nembo ya 'Royal Fresh' zimejaa kwenye rafu.

Soko la wazi limejaa mazao mbalimbali, ndizi za njano zimetundikwa juu zikionyesha ukomavu. Maboksi ya viazi yamepangwa mbele yakiashiria wingi, nyanya nyekundu na pilipili hoho za kijani zimewekwa kwenye masanduku. Maharagwe, matunda na machungwa yamepangwa kwa uangalifu.

Gari kubwa jeusi lenye magurudumu makubwa imeegezwa katika chumba cha kuegeshea magari. Chumba hiki kina magari mengine na nyumba hiki pia kina mwangaza mkubwa wa kutosha.

Soko la mboga linaonekana likiwa limejaa mazao mapya, nyanya nyekundu zimerundikana mingi zikiashiria wingi. Pilipili hoho za kijani na njano zimepangwa kwa uangalifu zikionyesha rangi angavu, vitunguu karoti na dania zimetawanyika pembeni.

Juu ya meza safi, kuna mfano wa nyumba ndogo iliyofunikwa kwa kofia ya sufu nyekundu, ishara ya ulinzi na uangalizi. Pembeni kuna maandishi yanayotoa taarifa kuhusu bima ya makazi inayotolewa na Let's Go Insurance.

Duka la kienyeji lilojengwa kwa mbao na paa la bati limejaa mapambo ya mikono kama vile vikuku na shanga, vyote vikiwa vimepangiliwa kwa mpangilio unaovutia rangi za kuvutia kama nyekundu ,samawati ,kijani na njano zinang'aa.

Gari la kisasa la rangi nyeupe, limewekwa ndani ya banda la kuendeshea magari. Lina sura ya kisasa na lenye muonekano wa kuvutia, likiwa na milango minne na magurundumu ya mwendo wa kisasa, na matiki ya taa na fremu za madirisha zinaendana na rangi na mtindo wa gari.

Vikapu za ndoo mbalimbali zimejaa mizizi ya chakula sokoni, ikiwa ni pamoja na viazi vitamu vya rangi ya zambarau, viazi vya kawaida, na mahindi meusi.

Rangi ya samawati laini inang'ara juu ya uso wa gari la kifahari, lenye maandishi ya kifahari yanayosomeka Thunderbird kwa herufi za dhahabu. Vioo vya pembeni vimepambwa kwa fremu za chuma angavu, huku antena ya redio ikisimama kwa umakini.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya duka linaloitwa Destiny Dairy’s , nikionekana kuuza maziwa yaliyopakiwa, bango kubwa lenye picha ya ng’ombe na ndoo ya maziwa linaning’inia juu ya duka, kuna mlango wa duka, kuna bendera yenye maandishi Destiny Dairy’s Milk ATM .

Soko lenye shughuli mingi linaonekana likiwa na bidhaa mingi zilizotundikwa na kuwekwa. Mkufu mrefu wa rangi mbalimbali umening'inia kando ukionyesha ufundi wa kipekee. Upande wa kushoto stedi nyingine imejaa vikukuu na pete za kuvutia.

Mwanaume amevalia kofia, fulana nyeupe na suarali ya kijani amesimama mbele ya duka. Juu ya suruali yake kuna mstari mweupe na mwekundu. Anaonekana akipiga hatua kana kwamba amecheza ama anatoka nje ya duka.

Gari dogo la abiria lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye nyasi. Gari la nembo ya Progressive Credit na maelezo ya mikopo ya haraka. Nambari ya simu ni ya kutuma SMS imeandikwa bayana pembeni ya gari.

Kituo kidogo cha maziwa kinachojulikana kama Mount Kenya Milk Depot kinachotoa huduma za mauzo ya maziwa kwa wakaazi wa eneo hilo. Watu wawili wamesimama karibu na mlango wakiorder wakisubiri huduma wakati mtu moja ameketi karibu na kuta za kiwanda akitumia simu yake.

Noti nyngi za shilingi mia moja za kenya zimetawanyika . Notii moja safi imewekwa mbele ikionesha picha ya rais wa kwanza wa Kenya . Nambari ya (sirial) na sahihi zinaonekana wazi noti zingine zimetawanyika nyuma

Mboga na matunda mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye soko la mboga. Kuna pilipili hoho za rangi ya kijani, njano na nyekundu, nyanya zilizoiva na vitunguu vya rangi nyekundu, karoti, parachichi, limau, vitunguu saumu na dhania.

Mikono miwili ya mtu inahesabu noti za elfu moja zilizopangwa ndani ya drawer ya pesa. Karatasi mingi za fedha zimekunjwa kwa kiasi zingine zikiwa zimesimama wima. Mwanga wa ndani unamulika sehemu ya fedha.